Mwanaume mzee ameketi kwenye kiti cha mbao, amevaa shati la zambarau na kofia enye muundo huku akipimwa joto na mfanyakazi wa afya. Mfanyakazi huyu amevaa koti la buluu na kitambaa cha manjano. Mwenzake aliye nyuma yake amevaa koti la buluu pia na nyuma yao kuna hema.

Watu saba wanashiriki katika sherehe ya kukata utepe mbele ya lori. Wanne ni wanawake na watatu ni wanaume. Mwanamke mmoja ameshikilia kipaza sauti na mmoja ya wanaume amevalia nguo za jeshi. shugli hii inaonekana kufanyika nje kwenye udongo mwekundu.

Katika chumba cha kituo cha afya, mwanamke amevalia sare nyeupe na fulana ya waridi ndani, ananing'inia vitu kutoka kwenye mfuatiliaji wa kitanda. Kuna vitanda vyeupe vya wagonjwa na meza za kando, ambazo zina drawer .

Mwanamume anatembea kwenye uwanja wa mpira wa kikapu wa mbao, akishika mpira wa kikapu mkononi mwake wa kushoto. Upande wa kulia ametundika begi la mazoezi jeusi, lenye alama ya Nike ya kijani kibichi.

Picha inaonyesha eneo la mazoezi ya viungo ikiwa na vifaa mbalimbali vya kuinua uzito na mazoezi ,kushoto kuna raki ya uzani ilio na sahani na uzani zenye rangi mbalimbali ,katikati kuna kituo cha mazoezi ya kazi nyingi chenye rafu za mpira ya dawa na kengele ,sakafu inaonekana kuwa na matofali ya mpira kawaida katika kumbi za mazoezi.